Mtu aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa na bandeji kichwani na mikononi. Inaashiria kwamba huenda amejeruhiwa mazingira za chumba.

Naona hapo ni hospitali ambapo huwa unasaidiwa na watu. Sasa hospitali hii sasa ni mahali pa jino ama kusaidia. Kule nyuma kuna televisheni ambao huwa kuna mkenya mmoja ambaye huwa ana.

Ninaona hapo ni daktari, ambapo huwa anatibu, na akona msichana mdogo ambaye ni mgonjwa. Daktari sasa akiwa anauliza maswali, na ameshika mkono wake akiwa anataka kumdunga.

Hapo sasa kuna daktari ambaye anamsaidia mgonjwa ili apate pumzi ya kupumua. Anamfunga kwa mapua na mdomo ili apumue mgonjwa yake.

Hapo kuna madawa ambao huwa dawa hiyo ambao huwa inafanya kazi na ambayo inadungwa ama inataka kudungwa na mgonjwa. Daktari sasa anajaribu kuchukua dawa ili adunge huyu mteja wake ama mgonjwa wake.

Sasa hapo kuna daktari mmoja ambaye ni mhudumaji ama kuna wanahudumu watu na sasa kuna daktari huyu amevaa barakoa, kuna mmama ambaye amevaa barakoa ambaye mtoto yake amekalisha kwa makalio yake akiwa wanamdunga.

Hapo kuna madaktari ambao wamevaa barakoa na kuna mmama mmoja ambaye anavaa barakoa pia, alafu wanataka wanamdunga na sindano ya chanjo na chanjo ni muhimu ya afya yetu.

Hapo kuna maji ambayo imesafishwa na hizi maji inakaa kama maji ya kuuza ama kununua pengine, naona kuna mama ambaye anakaa kama ambaye anapika kwa hoteli akichota hapo maji yake ya kupika na kuna mzee nyuma yake ambaye amevaa godoro kwa maski halafu anaenda kuchota maji.

Kuna daktari ambaye anampea mtoto mdogo mwenye amepanua mdomo yake akiwa anamuekea dawa doti mbili ya dawa ya polio. Sasa kuna mamake ambaye anazuia mtoto na polio ndiyo muhimu.

Sasa hapo kuna daktari ambaye huwa ni daktari wa meno ambaye akisaidia mgonjwa wake. Daktari amevaa barakoa akimuoshea mgonjwa wake meno ili yakuwe safi.

Hii ni ugonjwa ambaye huwa inatibiwa na hii dawa. Ugonjwa hiyo inapitanga watu wadogo watu wakubwa wote inaitangwa yellow fever sasa hiyo ugonjwa.

Sasa hapo kuna tanki na kuna matanki zingi ambao huwa imeekwa maji ili mazingira iwe safi ,watu wakunywe maji safi na huwa waonyeshe mkono ama waonge pia wakiwa na safi.

Tunaona hapa ni msichana ambaye ako tayari kujifungua na anasikia uchungu zaidi kwa hiyo kitu. Sasa kuna mama hapa ambaye anangoja, anasubiri mtoto itoke na azalishe.

Hapo sasa kuna wamama ambaye wanachota maji kwa mahali mbali zaidi wakipeleka kwao ili wakunywe na wapatie watoto wao na wapike .Mama huyu mmoja anabeba mtoto wake na anawabeba mgongo kwa maji.

Tunaona hapa ni chanjo ya watoto wadogo ambayo daktari anapayia chanjo ya miguu mtoto mdogo akiwa anadunga mguu. Na kuona watoto wengine nyuma yake ambao pia wanangoja wanasuburi. Na chanjo ni muhimu zaidi afya ya watoto na watu wazima.

Naona hapo ni shule ambayo na ni darasa, ama darasa hii, ikiwa kuna madaktari ama kuna walimu ambao wanafunza watoto jinsi ya kutumia na kujioshea mkono, au kutumia vizuri yaani afya yao.

Hapo ni dawa ya aina nyingi. Dawa hizi ikuwa huwa inatumika kuua virusi vya kila aina huwa inadungwa dawa hizi ambaye inapatiwa na wagonjwa wengi zaidi ikimaliza.

Hapo kuna duka ambaye hua inauzwa dawa ya kienyeji kama vile mafuta ya kienyeji .Na dawa zingine zote ambaye ni madawa za kienyeji na kuna mapicha pia mboga inaonesha ni za kienyeji.

Hapo sasa kuna wamama ambaye wamesaidiwa ili wapate maji. Kijiji huyo hapo inasaidia ili wapate maji, na sasa kuna mama mmoja ambaye anachota maji mingi, na kuna askari kule nyuma yake akienda.

Hapo sasa tunaona ni watoto wadogo, msichana na mdogo wake ambaye ni mvulana wakiwa wanaosha mkono na mahali amabyao imetengenezwa ili watu wanawe mikono.

Hapo sasa kuna mzee mmoja ambaye amevaa barakoa na kuna daktari na madktari zingine lakini kuna daktari mmoja ambaye huwa anamdunga mkono huyo mzee na sindano ya polio ,sasa sindano hiyo akiwa anamwekea chanjo.

Hapo ni mahali paganda ambaye huliwa ama linawekwa sumu ili madudu zikufe na bakteria zote ziishe kwa uchafu na ugonjwa chenye analeta kama nzi na wadudu wote wamalizwe.

Hapo sasa kuna mama mzee ambaye huwa, anatibiwa na anadungwa sindano. Sindano hio ni sindano ya Tetenus ama sindano ya Polio akiwa anapewa. Sampuli hio huwa inasaidia sana watu wakubwa na vilevile watu wadogo.

Hapo ni mvua ambayo imenyesha zaidi, sasa imekuwa mfuriko. Mfuriko huu huwa inasumbua watu na imeingia manyumba za watu huwa sasa inaleta watu wakose afya na wakose mali pia.

Tunaoona hapo ni kuna daktari na kuna mama mmoja ambaye huwa anashika mtoto wake ikiwa huyu daktari anadunga mtoto na sindano ya kupewa chanjo, anapewa chanjo mtoto huyu, anadungwa mguu na chanjo ambayo huwa inasaidia zaidi watoto na pia watu wazima.

Hapo ni kutengeneza tangi kuu kubwa zaidi ya kuweka maji, tangi hiyo ikiwa inapandishwa juu na ikiwa imetengenezwa ili iwekwe maji kuna wafanyikazi wawili ambao mmoja ako juu na mwingine anapitia katikati akipanda juu, sasa wote watatu wako huko wakitengeneza maji.

Hapo ni mtoto ambao amezaliwa na watoto hawa ni kama mapacha .Wamewekwa mfereji ama kitu ya kutengenezea ili wasipate na hizo hewa.

Sasa hapo ni hospitali, wako kwa emergency ya hapo wakifanya, wakifanya shughuli madaktari. Kuna madaktari watano na kuna manasi mbili, ambapo huwa wanafanya operesheni, wakiwa na wana, wakiwa wanafanyia kwa mgonjwa wao.

Hapo kuna watu ambao wanafagia chafu wakitengeneza mazingira yetu iwe safi. Mazingira ikiwa safi na afya pia itakuwa safi. Tunapata afya nzuri na hatutasikia harufu mbaya na mazingira yetu itakuwa sawasawa.

Sasa hapo kuna, ni kusafisha mazingira na hizi kusafisha mazingira huwa inafaa uvae kama vile huyu jamaa alivaa, unavaa nguo zaidi ili uweke hizo sumu na wadudu wote na kila kitu yote ikufe na bakteria yote.

Sasa hapo ni inamaanisha ama inakuwa mazingira ni safi kabisa kwa sababu kuna maji, kuna sabuni ya kunawa na hizo maji hata haziendi chini kuna mahali inajiwekea mwenyewe na ni safi unaosha mkono.

Sasa hapa kuna daktari ambaye amekalisha mtoto mdogo mahali akiwa anataka kumtibu na ugonjwa yake. Huyu daktari anamtengenezea dawa ili amdunge na apone,

Sasa hapa kuna daktari ambaye anamtibu mtoto, mtoto mdogo. Akiwa anamuekea polio kwa mdomo yake ya chanjo huwa inasaidia mtoto afya yake na afya ya familia yake.

Tunao ona hapo ni vitu ambao imetengenezwa na mkono. Sasa hizi vitu ni vitu za kienyeji ambao huwa watu wanatengenezanga ili wauze ambao ni wametengeneza kienyeji.

Hapo tunao ninao ona hapo ni, huwa inafanywa na usafi kwa juu ili watu wapate mazingira nzuri ama mazingira safi kabisa. Huyu mtu anafanya watu ama anafanya...

Sasa hapo kuna mmama ambaye amejifungua ,vilevile kuna daktari ambaye anachukuwa huyo mtoto akiwa anamtengenezea na anampa madawa hizi huyo mtoto ndogo ili aone na mama.

Tunaona hapa ni mama ambaye ni mjamzito akiwa amelazwa mahali anafanyiwa kienyeji. Matumbo anafanyiwa massage tumbo yake ili mtoto iwe sawa na iende laini kila kitu vizuri. Labda ni mtoto ambaye imeingia kwa kidogo na ikatolewa.

Sasa hapa kuna madaktari ambao wanafanya kazi, madaktari hawa huwa wanatibu watu, kuna mama mmoja hapa ambaye wanaweka masikio yake dawa ili watoe uchafu na mama huyo wanamtibu ugonjwa.

Ninaoona hapa ni dawa, dawa hiyo ni ya kudunga binadamu. Kuna sindano na kuna kitu ya sindano amabye inawekwa, iko na dawa yake na dawa hii inadugwa binadamu. Mtu akiwa mgonjwa hua unatibiwa na hii dawa sanasana ugonjwa za.

Sasa hapo ni hospitali, kuna madaktari wawili ambao huwa wanafanya kazi pamoja. Kazi hiyo sasa ugonjwa yao wanafanya kwa kichwa ama meno, sasa wamepanua mdomo yake wakiwa wanamtibu.

Sasa hapo kuna watu ambao huwa wanasafisha mazingira na sasa wamepatiwa zawadi na wanaonyesha ya kwamba wamefanya kazi nzuri zaidi na wote wamevaa nguo ambao wanakaa aina moja na wanasherehekea.

Hapa naye ni kufanya ama kuua nzi au wadudu kama vile kunguni na wengine yao zote, ambao huwa wanawekea sumu na hawa madaktari kwa hizo vitu.

Sasa hapo kuna ajali ambaye imetokea. Naona hapo kuna zima moto ambaye wako na pipe yao wakitaka kuzima hizi ni patikana hapa. Kuna gari ya petroli na kuna gari ingine hapo zimegongana ikiwa imechomeka lakini sasa ni kama inazimwa.

Hapa kuna madaktari ambao wanafanya oparesheni kali zaidi tena wakiwa na makisu wakifanya oparesheni zao. Na alafu hii hospitali huyu mtu ambaye wanahudumia mgonjwa amelazwa haezi jua anafanyiwa nini atajua tu akiamka baadae.

Sasa hapo ni jinsi ya kunawa mikono. Sasa mtu huyo ana nawa mikono na sabuni ili ugonjwa na manzi na mabacteria zote zikufe ili ukuwe na afya na ukuwe na safi kabisa,

Sasa hapa kuna kitu imeandikwa apa kwa ukuta mingi zaidi na hapo alafu kuna madawa ambayo ni madawa za kienyeji ya kila aina, madawa hizi ya kienyeji huwa kuna watu huwa wanapenda, madawa hivi inasaidianga sana watu.

Hapa kuna daktari na huyu daktari anafanya kazi ya meno akiwa amelaza mteja wake au mgonjwa wake na anampanua mdomo akimwangalia mdomo yake na meno akimsafisha ama akitoa meno.

Hapo sasa ni dawa ya kutibu watu na binadamu, dawa hii huwa inatengeneza ama inaua virusi mingi zaidi, kila virusi ambavyo inatengeneza kama korona vile dawa hii ndio dawa yao na madawa yake kuzuia.

Hapa kuna madaktari ambao wanatibu mtoto ama wanashonea mdomo. Sasa huyu mtoto mdogo amelzwa na juu amewekwa dawa ya kulalisha yeye.

Sasa hapa kuna daktari mmoja ambaye ako kwa mariba kueka madawa akiwa anachukua dawa akitazama kama hizi dawa ni nzuri ama kwa dawa hiyo imeanguka haifanyi kazi.

Tunaoona hapa ni mama ambaye amejifungua na mtoto yake hasaa anamwangalia mtoto kama ako sawa ama amezaa mtoto aje. Mama huyu amejifungua na huyu mtoto ni mchanga, amezaiwa tu wakati.

Hapo kuna mmama mmoja ambaye anapewa chanjo na daktari. Sasa mama huyu akipewa chanjo na daktari huwa chanjo ni mzuri zaidi kusaidia watu ili watu wasipate ugonjwa na inazuia.

Sasa hapo kuna ngamia ambaye amelala kwa ardhi ambaye hasa inakaa kama inakufa. Ngamia hiyo juu yake ilikua na beba vitu, inabebea watu sasa inaka kama anakufa ama anatulia.

Hapo sasa kuna nyumba za ghorofa ambaye imeporomoka. Sasa hii kuna watu wafanyakazi mbalimbali ambao wamekuja ilki watatue hii shida ya hii ghorofa.

Hapo kuna dawa za kienyeji ambayo kuna mtu huwa anatengeneza dawa hizi ya kienyeji, akiwa anafanya na miti shamba, akiwa anatengeneza na miti shamba hizi dawa za kienyeji.

Tunaona hapa ni watu wakipata ama wakichota watoto wadogo maji mahali ambayo ni mazingira ni chafu zaidi na hizo maji ni paipu ndo inaleta, so wanachota huko hizi maji, wanaweza pata ugonjwa na hii area yao ni mbaya.

Kuna madkatari na kuna daktari mmoja hapo ambapo huwa anatazama ama anatengeneza dawa akiandikia mgonjwa wake apatiwe dawa fulani ama asipewe dawa fualni. Chenye anakuandikia daktari ndio unapaswa ufanye kila wakati.

Naona hapo ni wamama wawili ambao wa, wanachota maji. Sasa wanachota maji kwa kiziwa kidogo ambao wamejifanyia kwa mkono yao, sasa ndo wanachota ile maji ili wapate na wakunywe maji.

Hapo kuna watu ambao huwa wanatengeneza mazingira ili mazingira yetu ing'are na ikue sawa. Tukitengeneza mazingira kama hivi tunapata hatutapata ugonjwa na tutakua tukipata afya nzuri zaidi.

Tunao ona hapo ni kama pamba si ya kusaidia wasichana na wanawake wakiwa wakati wao ya miezi huwa inasaidia na kuzuia damu ili isitoke nje na virusi ama uchafu iingie ndani.

Sasa naona hapo ni hopsitali. Kuna dakatri ambayo huwa ako na mgonjwa, mgonjwa yake sasa anapanua mdomo dakatari wa meno au jino akifanyia operesheni ya mdomo especially ya.

Sasa hapo ni hospitali na kuna madaktari watatu halafu baada ya hao madaktari kuna mmoja ambaye amepanua mdomo yake wakitazama meno yake ama wakifanya shughuli na meno ya huyo mgonjwa.

Hapa tunaona ni kichaka ama porini ambayo inachomeka, moto imepanua, moto imepanuka ikienda kila pembe ya kichaka; ikichomwa ama ikichomeka. Hii naye inakuwanga msiba ya kila pahali.

Hospitali hii kuna oparesheni ambayo wanafanyia hapo mwanamke akiwa amewekewa mdomo kuangalia mdomo yake vile inapita ama inaendelea na hiyo shughuli ni daktari ndiyo anajua. Sasa wanaweka kitu kwa mdomo wakiwa wanamtibu.

Hapo sasa ni kusaidia mazingira ili mazingira zetu ikuwe safi. Na watu hawa huwa wanakuja wakiokota chafu wakiwa wanapeleka mahali ambao huwa inatakana chafu ichomwe na itengenezwe vizuri ili tupate hewa nzuri.

Sasa hapo kuna daktari ambaye huwa anatoa dawa mahali ambaye sasa anatengeneza ili mteja wake huwa ahudumiwe na apate dawa nzuri akiwa anaangalia hizo kemikali kama ziko sawa.

Hapo sasa tunaona hapo ni maji ambaye ni kama mafuriko ama mtoni. Karibu yake kuna manyumba ndogondogo ambaye ni kijiji. Kijiji hii iko na shamba, sababu kuna watu wengi ambao wanavukishwa na mau, na hizi maji ambao wa kenya red cross ambao wanafanyia ili.

Huyu ni daktari ambao, ni madaktari ambao wanapea watoto wadogo, watoto wachanga chanjo ya mkono, wakisaidia hiyo chanjo vilevile hupata ugonjwa yoyote inazuia.

Naona hapo kuna daktari ambayo huwa anatazama macho ya mgonjwa. Mgonjwa huyu ni mwanamke ambaye amekaa mbele ya daktari akiwa ameweka macho na akiangaliwa.

Hapo kuna mzee mmoja ambaye huwa napewa chanjo ya mkono. Chanjo hiyo sasa inasaidia watu wakubwa zaidi ili kama hauna chanjo , ugonjwa wowote inaweza ikakupata haraka na chanjo ni mzuri.

Hapo sasa kuna dawa za kienyeji, ambapo dawa hizo huwa zinakatwa na miti shamba, zinakatwa na panga, zikiletwa hapo sasa ni biashara, dawa hizi huwa zinasaidia watu kupata nafuu.

Hapo sasa kuna watu ambao wanashona barakoa ya ushoni. Wakiwa wanatengeza barakoa na sasa wanashona ili watu wasipate virusi kama virusi vya korona na vinginavyo.

Hapo kuna chanjo na hiyo chanjo ni ya watu wazima. Kuna mama mkubwa anapewa chanjo ya mkono akiwa anapewa ana daktari msichana mdogo zaidi. Na chanjo ni muhimu ya kila mtu awe kubwa awe ndogo inazuia ugonjwa mingi zaidi.

Naona hapo ni hospitali na kuna mama ambaye huwa anafurahi akiwa anacheka kidogo na sasa ni mama akiwa kwa hospitali akiwa analala amejifungua huko karibu na sasa ameleta mtoto wake na yeye mwenyewe amepata nafuu.

Hapo kuna daktari na kuna wamama wengi zaidi. Na bado wote wako na watoto na watoto wao wanapewa chanjo. Sasa hiyo chanjo ambayo inapewa ni ya ili kuboresha ili wasipate ugonjwa. Hua wanasaidia watoto vizuri sana.

Hapo kuna mzee mmoja ambaye huwa anadungwa na sindano ya chanjo kwa mkono yake. Mzee sasa chanjo anadungwa na chanjo. Sindano hiyo ni muhimu zaidi na inasaidia kwa afya ili upate afya bora.

Hapo kuna daktari na kuna mmama na kuna mtoto mdogo. Daktari huyo sasa akimtibu huyo mtoto akiweka kwa mdomo yake dawa ya polio na mama huyo akizuia mtoto yake. Polio hiyo huwa inasaidia watoto.

Sasa hapo kuna kazi huwa inafanywa na ni kazi ya kusaidia kutengeneza mazingira iwe safi. Kuna madawa huwa inaua madudu na wachafu ambao wanaleta mazingira iharibike.

Tunaoona hapa ni wanatoa picha nzuri ama picha ya kama kuandamana ambao wanaandamana wakisema tuzuie na iishe hiyo mambo hapo wakileta na vitu nzuri zaidi ambayo ni bora kwa afya.

Tunaoona hapa ni kienyeji ambao kutengeneza, hapo tu naona kwanza sahani ambayo ndani yake imeekwa kitabu imetengenezwa mti na hizi ni vitu za kienyeji ambao wanapenda kutengeneza watu wa vijiji.

Hapo kuna mzee daktari ambaye hua anatengeza miti shamba, na dawa ya kienyeji na sasa mzee huyu ako na dawa tunaona hapa anauzia watu au anaonyesha akitibu watu.

Sasa hapo kuna daktari mmoja ambaye huwa anataka kutibu watu, na madaktari hapo ni wengi. Sasa daktari huyo akiwa anataka kutibu watu wake akona sindano ya kudunga.

Hii hapa ni nzi ambayo ni aina mingi zaidi na mikundi kubwa ya nzi hii kubwakubwa ambayo inakulanga matawi ya mashamba na kila pahali wakikula na wanashangilia na wanashambulia kila mahali.

Hapo sasa ni hospitali. Kuna mgonjwa mmoja ambaye huwa anatibiwa na daktari. Mgonjwa huyo amepanua mdomo yake. Na ni meno shida yake ni shida ya jino sasa anasaidiwa ili apate afya bora.

Sasa hapo ni kuvunjavunja manyumba ili mazingira yetu ikuwe safi na tupate afya nzuri na afya njema, sasa hapo ni wamevunja nyumba ili watu wasiuumie na hizi nyumba iikuwa inataka kuanguka.

Hapo kuna dawa mingi zaidi, na kuna dawa ya kienyeji, kuna dawa ya hospitali ambayo imepitia kwa serikali, na kuna ya kienyeji mingi zaidi. Hapo naona kuna kikombe ya kuwekewa maji ili umeze dawa hio na kuna daktari nzuri area hii.

Hapo sasa kuna madaktari wawili. Madaktari hawa huwa wanatengeneza ama wanafanya kazi na mgonjwa wao ni mgonjwa mmoja akiwa amepanua mdomo yake wakifanya ama wakitibu meno yake vile ziko.

Kuna madawa ambaye dawa hizi hutumika na mtu ambaye hana nguvu zaidi ili kuongeza nguvu na wakupatie vitamini kama vitamini D ya tatu. Ndio huwa upate unameza hizi dawa moja kwa moja.

Sasa hapo ni hospitali na hospitali hii sasa kuna madaktari wengi zaidi na kuna wenye huwa wanaendesha ambulensi ambapo huwa wanaleta mtu akiwa mgonjwa zaidi kuleta hospitali.

Hapo sasa ni wadudu wanaosumbua ama wanakula matawi ya mashamba na kata ya porini ikimaliza yote majani na ya kila mti. Kuna mzee ametupa fimbo akichapa na anapiga nduru ambaye na anafukuza.

Sasa hapo kuna daktari ambaye huwa anafanyia mgonjwa yake maskio safi akiwa anatoa uchafu yote na chenye huwa inasumbua ili maskio yake ikuwe safi.

Hapo ni kuna daktari. Daktari huyo sasa, ama daktari hawa ni wawili, wakiwa kuna mmoja ambao, mgonjwa mmoja ambao wanapanua mdomo yake wakiwa wanatoa meno ili waone meno zake kama ni chafu ama imeharibika.

Mama huyu amechota maji, sasa mama huyu mwingine anamfungulia mfereji na akimzuia kwa mkono yake. Huyu mama mwingine anachota maji na anataka kuenda nayo kujisaidia.

Hapo kuna madawa, na madawa hawa, na madawa hizi kila mmoja huwa anabeba taba tano ya kumeza. Sasa hizi dawa ni huwa inafanywa na watu wapone, ama watu wapatiwe ili wapone magonjwa hizo.

Hapo sasa ni mahali pa wananchi ama watu wote wanaingia ni msalani, msalani hizo watu wakiwa wanaingia kuna wengine huwa hawafanyi vizuri ambao wanaachilia chafu, lakini ni muhimu ili mazingira yetu itoe chafu utengeneze vitu na hapo ikiwe safi kabisa.

Hapo sasa ni mahali ambapo ni baraza ya watu wa kijiji, wameitwa kama kuitwa maasai kuambiwa ya kwamba vile afya yao iko sawa vile ya kupata maji na kusikiliza maoni yao na kuwapelekea serikali ili wafanye shughuli.

Sasa hapa kuna mafuriko, mafuriko haya huwa yanaleta vitu mbaya zaidi na ni mvua imenyesha ikiwa inaleta uchafu na huwa watu, binadamu huwa wanapata ugonjwa mbaya.

Naona hapo kuna shamba ya kijani. Shamba hiyo ya kijani kuna mshamba ama mkulima mmoja ambaye anaweka sumu ili wadudu ambao wanaharibu matawi zote ziishe.

Sasa hapo ni dawa na dawa hii hutengeza na miti shamba na wazee wakijiji. Sasa dawa hii ni dawa la kienyeji huwa unasaidia watu kupona na kusaidia ili wapate afya bora.

Hapa kuna daktari ambao anahudumu ama anatibu kijana mdogo ambao huyu kijana, ama huyu mtoto mdogo ako na ugonjwa ama daktari anaangalia kama kuna ugonjwa ama ana na anamtibu.

Hapo sasa kuna mama ambaye anafurahi kwa sababu wamewekewa maji mpya na serikali. Maji hizo sasa huwa wanaonyeshwa jinsi ya kunawa mikono ili baadae wasipate ugonjwa na wasiharibu mazingira.

Naona hapo kuna mto na kuna jamaa ambaye anapanda mbao wakiwa wanavukisha mavitu za nyumba, akiwa anabeba mbao na ameweka juu yao wakivukisha mto.

Hapo sasa ni mafuriko na mvua mingi zaidi ambayo imenyesha maeneo hiyo. Kuna magari ambao, kuna Matatu na gari ndogo ambayo huwa inapita ndani ya maji na wengine kama Tuktuk wakipita ndani ya maji pia na hapo ni maji na mafuriko ya mvua imenyesha area hii.

Hapo kuna madudu wengi zaidi. Wadudu hawa wakiwa nzi kubwa zaidi ambao wanakulanga matawi. Sasa hawa wanafukuzwa kwa shamba. Kuna majamaa wawili ambao wanafukuza wanapiga nduru ili watoe izo shamba na wafuunze kwa ardhi yao.

Hapo sasa ni hospitali na kuna daktari ambayo anatibu mtoto mdogo akiwa amepanua mdomo yake akitibu kwa meno akiwa anatazama meno yake akimuona vile iko daktari anamtibu.

Hapo kuna dawa ambayo aina yake ni aina ya dawa ya kudunga watu sasa dawa hii huwa inazuia virusi vingi zaidi na inadungwa mara moja kwa siku.

Hapo ni daktari au daktari akiongea na mama na mtoto wake akiwa amevaa mask ya mdomoni na kioo, sasa anauliza mambo ya afya ya mtoto wake na pengine afya yake, daktari wa hujua hali ya ugonjwa.

Kuna mzee hapa ambaye anatengeneza dawa za kienyeji huwa na dawa hizi ni mzuri zaidi. Huyu mzee anatengeneza dawa hiyo ili watu wasaidike na yeye apate pesa auze hizo dawa.

Kuna daktari hapo, daktari huyu akiwa na mtu ambaye amelaza na amepanua mdomo wake, akiwa anatengeneza meno. Akiwa anadunga sindano ili atengeneze meno na asisikie uchungu.

Hapo ni ajali na ajali hiyo imesababishwa na gari ya petroli na gari ingine lori ambayo zimegongana. alafu sasa madereva wamekufa na hiyo sasa ya petroli imeanza kuchomeka.

Hapo sasa kuna mtoto na kuna mama na pia kuna daktari wakiwa sasa wanataka kutibu mtoto. Huyu daktari na mama kwanza wanachekesha mtoto ili asahau na asiogope sindano.

Hapo ni nyumba ambaye imeporomoka ama imeanzwa kuvunjavunjwa kwasababu wamejenga mahali mbaya zaidi. Sasa nyumba hizo watu wametoka na wote sasa wamwekwa chini na fundi.

Hapo sasa kuna daktari ambaye anaangalia makesi ama kesi ya mgonjwa wake. Akiwa anachukua kitu akipima na akiandikia madawa ili wapewe.

Tunaoona hapa ni mzee na mzee huyu akitoka pale msalani ama choo, nyuma yake kuna choo tatu, pengine ni choo za wananchi si yake nyumbani, halafu mzee ametoka choo na huyu mzee ni kiwete ako na chuma ya kutembea naye.

Naona hapa kuna daktari ambaye ako na sindano akidunga ama akitaka kudunga msichana kwa mkono. Sasa msichana huyu anadungwa sindano ya polio akiwa anamsaidia kabisa.

Hii hapa ni kurusha ama kuweka dawa ya wadudu kuwekea sumu ili wakufe na waishi hapa na ugonjwa huwa inafanya wakule watu na wanawekewa sumu ili wafe na waishe.

Sasa hapa kuna daktari mmoja ambawo na madaktari ni wengi sasa ni wanatibu watu usiku hiyo wakiwa wamekusanya watu wa kijiji wote. Kila mtu anatibiwa na ugonjwa wake wakiwa na daktari yake kila mtu.

Sasa hapa kuna daktari mmoja ambaye ni daktari wa macho kwa hospitali akiwa sasa anamtibu mgonjwa wake na kuna msichana hapa ambaye anaangaliwa macho yake vile iko na daktari ameingiza akiwa anataka kuona.

Hapa kuna wamama ambao na watoto wadogo ambao wanachota maji. Na hii maji ni maji ambayo imetengenezwa na serikali, sasa wanachota maji hapo wakiwa na mamitungi mingi zaidi na wanapeleka kwao. Haya maji hiyo inasaidia kufua, kunywa na kupika na kuoga pia, wanachota kutoka hapa.

Hapo sasa kuna daktari na hiyo daktari kuna mgonjwa wake ambaye huwa amefurahia sasa ambaye inamanisha amehudumia vizuri na huyu mtu akapona na sasa ako furaha na akicheka.

Sasa hapo ni shule na shule hiyo kuna daktari ama madaktari wameingia hapo ndani yake akifunza ama akiambia watotoa wadogo chenye ambayo huwa inaaribu mazingira na afya yao inakaa ni nzuri.

Hapo ni mtoto ambaye amepewa chanjo, chanjo hiyo ikiwa ni chanjo ya kupatiwa watoto wadogo kwa mguu akiwa anadungwa na polio, mama huyu ambaye ni mwenye mtoto anashikilia mtoto wake na daktari anamdunga na abatibu vizuri zaidi.

Sasa hapo kuna daktari ambaye anasaidia mtoto mdogo akiwa anamfanyia masaji ya mguu vile huwa inafanya kazi mguu yake ama haifanyi daktari ndo anamtibu.

Hapo kuna wamama ambao huwa wamechota maji wakiwa wanaelekea kwao na wameweka mtungi kwa juu ya kichwa, mtungi hizo ambao wanabeba na wakiwa wanapeleka nyumba ili wajisaidie na watoto wao wasaidike.

Hapo kuna mlima na kuna mawe mingi na pia kuna ukame. Pia kuna mawe za kujenga nyumba,

Ninayeona hapo nim toto mdogo ambaye anapewa polio akiwa anapewa kwa mdomo. Kuna mamake hapa karibu yake na kuna wahudumu wambao wanasaidia daktari kumshika watoto ili wasitoroke. Hii inasaidia watu zaidi polio.

Hii alama ya kuekea vidole sana sana watoto wadogo ni siku za chanja ya kwamba sasa ni kama amepigwa chanja alafu mwingine akuje ama daktari mwingine anaambiwa ameshapigwa chanja kwa sababu ako na alama ya mkono ambaye kalamu amepakwa.

Hapa sasa naona hapo ni mvua, mahali ambaye imenyeshea zaidi, na mahali hio sasa ni imekuwa ladha, na maji ikakuja na mfuriko ikiwa imeua watu na kuvunja na kuharibu mali za watu.

Sasa hapa kuna madktari ambao wanamtibu ng'ombe wakiwa wanangalia ng'ombe hiyo kama mgonjwa ama la si mgonjwa sasa hiyo ng'ombe wakiwa wanaekea mapua kwa kuangalia kama ya kwamba ni mgonjwa.

Hapo kuna madaktari ambao wanamshika mtoto mdogo na huyu daktari mwingine akiwa anaosha mkono yake na kutengeneza vitu madawa na hapo ni mahali ya kuzalisha watoto wadogo na wamama wa kujifungua.

Sasa hapo kuna daktari, kuna mmama na kuna mtoto mdogo. Daktari huyu ako kwa hospitali akiwa na sindano akipatia chanjo mtoto mdogo ya mkono na chanjo hiyo ni mzuri kwa fya ya kijamii.

Hapa ni madaktari ambao wanahuduma mtu ama mgonjwa yao kutoa uchafu ya maskio. Daktari huyu mwanamke anaweka vitu ama mfereji kwa kwa maskio yake kutoa uchafu yote kumwaga.

Hapo kuna mama mmmoja ambaye huwa anapewa chanjo kwa ndani ya hospitali akidungwa na mkono, mkono wa kushoto. Sasa chanjo ni mzuri sana na ni muhimu kuchukua kila mtu awe mdodgo awe mkubwa kwa sababu inazuia ugonjwa.

Hapo sasa ni mahali ambapo umepatikana msiba, manyumba zimechomeka ni moto ndio imeharibu kila pahali sasa watu wamerudi, moto umezimika wanaangalia sasa bidhaa zao chenye imebakia.

Hapo sasas ni usafi ambapo watu huwa wanfanya kazi ya usafi wakisafisha nyumba mzima vilevile maofisi na mahospitali wakiwa wanauwa bacteria zote ili hapo awali ikae vile ikuwe safi kabisa.

Hapo kuna dawa ambaye huwa watu humeza. Dawa hizi ni inaka rangi la kijani huwa sasa unapatia ambaye ni mgonjwa huwa unakuwa kama vile ulikuwa kitambo unapata afya yako.

Sasa hapo kuna daktari ambayo huwa anafanya kazi na daktari huyo huwa anatibu ama ama ako na sindano ya kuhakikisha kama kwamba wana watoto wengi zaidi ya hapa ambaye wamejifungua wamama zao. Sasa wanaangali afya yao ili wakuwe bora.

Haya sasa ni dawa, dawa hiyo inakuwanga dawa ya kurudishia ama kutengeneza damu vizuri ambayo huwa ni madaktari wanakuandikia, unaenda kwa hospitali ukichukua hizo dawa, hospitali ya serikali ama hospitali ya kinafsia.

Hapo sasa ni madaktrai ambao wanakuja kutembea hapo ndani ya taoni ili wasaidie kijiji na mazingira ikuwe sawa na watibu watu.